Ndizi nyingi zimepangwa kwa safu nje ya duka dogo la matunda zikiwa kwenye meza ya mbao baadhi ziko kwenye rundu zikiwa baada ya midwara, kando kunaonekana kijana anayejaribu kubeba mgomba moja akiuelekeza kwenye mahali pa kupakia.

Wamejilaza na wengine wamesimama ndani ya zizi la mawe lenye nafasi ya kutosha . Sakafu ni tambarare na imeandaliwa Kwa usafi pengine Kwa nyasi na mjanga, kuta za mawe zimejengwa imara zikisaidia kuzuia upepo na joto kali.

Mwanamke amechuchumaa chini karibu na ng'ombe, akiwa amevaa nguo zake za kitambaa za kawaida. Mikono yake imeshika vichuchu vya ng'ombe kwa uangalifu, akikama maziwa ndani ya ndoo ya chuma iliyowekwa chini.

Shamba limejaa migomba ya ndizi iliyokomaa, kila mti ukiwa na majani mapana ya kijani kibichi yanayo penya jua kwa upole, migomba imepangwa kwa msatari wa mpangiliwa mzuri na kati yao kuna undogo mwenye unyevunyevu.

Mkono mmoja wa mtu umeshikilia ndizi safi, ambayo tayari imechongwa ganda. Sehemu ya ndani ikiwa wazi na yenye rangi ya nyeupe. Ndizi hiyo inaonekana kuwa laini na tayari kupikwa na vidole vya mtu vimeishika kwa makini bila kuibana sana.

Huyu mdogo na konda ngozi yake ikishikamana na mifupa kwa sababu ya kupungua kwa uzito wa mwili. Macho yake yamepungua kidogo na uso wake unaonyesha dalili za udhaifu na uchovu. Mwili wake umefungwa na doa za uchungu na baadhi ya sehemu zinaonekana kuvimba kwa upole.

Migomba iko na majani mapana ya kijani kibichi lakini si mirefu kawaida urefu wa kati ya mita moja hadi tatu. Miti hio inaonekana imepandwa kwa mistari au kwa nafasi za kawaida shambani. Udongo unaweza kuwa unyevunyevu au mkavu kulingana na msimu.

Mtu mmoja amechuchumaa kando ya ng'ombe mkubwa wa rangi ya kahawia akiwa makini huku mikono yake ikifanya kazi ya kukama. Ameweka ndoo ya plaskiti ya rangi ya buluu chini ya kiwele cha ng'ombe. Matone ya maziwa yaingia kwa kasi ya wastani.

Ndizi nyingi zimepangwa kwa vikundi vikubwa. Baadhi zilikuwa zimeunganishwa kwenye migomba na zingine zimetandikwa pamoja kwa uzi. Zimewekwa juu ya gunia. Zingine chini kwenye nyasi. Watu wanaweza kuwa karibu wakichagua. Mandhari inaonyesha kuwa ni soko.

Mtu amevaa koti jeupe la maabara , glovu za mikono za buluu na miwani ya kinga huku akiwa amesimama mbele ya meza yenye vifaa vya majaribio meza imejaa chupa za kemikali zenye rangi tofauti breaker, test tube na kifaa cha kupima joto.

Ngombe mkubwa mwenye ngozi ya nyeusi na nyeupe wamelala upande upande mmoja juu ya sakafu za zege. Mwili wake uko katika hali ya kupumzika huku miguu yake ikiwa imekunjwa chini ya tumbo karibu nae huenda kukawa na mifuko huku mchanga ukiwa umekauka.

Mbali kuna mistari ya mimea ya mahindi iliyopenduka kiasi lakini matawi yake yameharibiwa na wadudu. Majani yanaonekana yakiwa na mashimo madogo na sehemu zilizokauka au kubadilika rangi kuwa ya kahawia.

Mama mwenye mavazi ya kawaida ya kazi amesimama akinyoosha mkono wake kushika shada la ndizi iliyoninginia kwenye mti wa mgomba, ndizi hizo ni za kijani kibichi zikionekana bado changa na bila kukomaa.

Mti mrefu wa ndizi umesimama katikati ya shamba lenye udongo nyekundu na majani yaliyoota vizuri. Matawi yake pana ya kijani kibichi yanapepea kwa upepo mdogo na katika kiuno ya shina lake.

Kwenye sakafu kuna mzingo mkubwa wa ndizi ambazo bado ni kijani kibichi zikiwa zimepangewa kwenye vikundi ,ndizi zimeegemea kweye mikeka juu ya kagunia mwanga wa jua unagaa ukitawasa kifuli mwepesi chini yao.

Miti ya ndizi imesimama shambani ikiwa imepangwa kwa msitari wa utaratibu, majani yake mapana ya kijani kibichi yanapeperushwa na upepo mdogo yaki toa kivuli ardhini baadhi ya migomba ina minyoo ya ndizi midogo nao ndizi zilizoanza kupevuka.

Shamba inatawaliwa ya migomba mirefu yenye majani mapana ya kijani kibichi yanayongaa kwenye mwangaza wa jua, vichane vya ndizi vimepundika kwenye mashine ya migomba vingine vikiwa vimefungwa majani au nyusi zisipendushe miti.

Kuna pikipiki imebeba container mikubwa ya chuma ya maziwa, ikiwa imesimama ikipita barabarani. Mitungi hiyo imefungwa vizuri upande wa nyuma ya pikipiki. Na imefungwa kwa kamba, dereva anaweza amevaa helmet .

Mama amesimama kando ya mgomba wenye majani mapana akiwa ameshika kishata cha ndizi kilicho ninginia kutoka juu ya shimo, ndizi hizo bado ni kijani kibichi zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kenye kishada,

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya kazi safi kutoka kwa kampuni ya maziwa. Wamesimama karibu na sufuria kubwa ya chuma wakimimina kwa umakini maziwa kutoka kwenye chombo cha kuifadhia. Maziwa yanamwagika kwa kazi ya kudhibidhiwa. Yakitengeneza safu nyeupe ya pofu kwenye uso wa sufuria.

Ndizi nne za manjano zimewekwa pamoja juu ya meza. Maganda yake yamenyooka kila ndizi ikiwa imekomaa vizuri na rangi ya manjano iliyong'aa. Baadhi zina madoadoa ya kahawia yanayoashiria utamu ndani. Ndizi zimeegemea kwa mpangilia wa asili.

Mtu mmoja anaonekana akiwa kwenye soko akiinua mgomba wa ndizi kuiweka ndani gari. Migomba hiyo ni kubwa, kwa pamoja na kubebwa kwa mkono. Ikiwa na minyoo mizito ya ndizi zilizokuwa mbichi.

Ng'ombe mmoja amesimama juu ya eneo lenye nyasi nyingi, ya kijani kibichi akitafuna kwa utulivu huku kichwa chake kilikuwa kimeinama ardhini karibu naye kuna mtu ambaye amesimama Akiwa na fimbo kijiti mkononi, akimwangalia na kumchunga kwa umakini.

Ngombe wamesimama ndani ya zizi ulio na uzio kwa chuma wakionekana kutulia asubui yenye utulivu . Mlango wa zizi umefungwa kwa keti yenye chuma kwa rangi ya kijani kibichi likingaa Kwa mwanga juu.

Ndizi limesimama wima shambani majani yake mapana ya kijani yakiwa yamesambaa vizuri ,tunda la ndizi limeninginia katikati likiwa bado mbichi, rangi yake ikiwa kijani kibichi mazingira ya mashsmba ni yenye rotuba ishara ya shamba imetuzwa ,mwanga wa jua unapenya kupitia majani.

Watu wawili wanashirikiana shambani wakishughulikia ndizi. Mmoja wao anashika ndizi nyingi za kijani kibichi huku mwengine akimtazama kwa furaha. Mimea ya ndizi ikionyeshwa kwa wingi ikiashiria mavuno mazuri.

Ngombe mkubwa wa rangi ya kahawia amejilaza kwa utulivu juu ya nyasi zilizokomaa zenye kijani kibichi kilichochanganyika na manjano, mwili wake umejikunja kwa upole, kichwa kikiwa na kuinuliwa kidogo.

Shambani ardhi imelimwa upande wa kushoto huku upande wa kulia ukijaa mimea ya kijani kibichi. Pande za ndizi na miti ya asili zimemea kwa wingi zikizungukwa na majani marefu.

Sura yake ikiwa makini ya kuangalia chini. Mbele yake mtu mwengine anamuangalia akimwagia maziwa kwenye chupa. Maziwa yatiririka kwa mpangilio hadi ndani ya chupa. Akiweka juu ya sinia na bakuli. Mandhari inaonekana kuwa nyumba labda jikoni.

Mwanamke ameketi kando ya ng'ombe amevaa mavazi ya kazi ya shambani na anashikilia chuchu za ng'ombe kwa mikono yote miwili; huku akikama ng'ombe kwa ustadi. Uso wake unaonyesha tabasamu la furaha akifurahia kazi anayofanya.

Mabananasi mingi yameshikiliwa kwenye mkono, mabananasi hao ni wa rangi wa majani na wanaonekana kuwa katika hali nzuri tayari kwa matumizi, mazao haya yanatoa pizza ya kasi na uzuri kwa mazao ya kilimo.

Shambani kuna mistari wa miti wa migomba wa ndizi, iliyopandwa kwa mpangilio. Majani ya migomba ni mapana na yenye rangi ya kijani kibichi. Yakiwa yamefunikwa ardhi kwa kivuli kizuri. Baadhi ya miti ina ndizi zilizokomaa na kuanza kuota.

Ngombe wawili wakubwa wenye ngozi za nyeusi na meupe wamelala kwenye udongo nje kwenye mwangaza, mwili wao uko katika hali ya kupumzika huku miguu yake ikiwa imekunjwa chini ya tumbo.

Mama amevaa hair net nyeupe kichwani ishara ya mazingira safi. Amevaa koti jeupe la maabara na anashika beaker ya glesi kwa mikono miwili akiangalia kwa makini kipimo kicho ndani. Uso wake unaonyesha umakini mandhari ya nyumba ni vifaa vya maabara.

Pikipiki yenye rangi nyekundu imebeba kontena kubwa ya chuma, yenye lebo ya maziwa ikielekea barabarani kwa kasi wa wastani. Dereva amevalia kofia inaonekana wamekaa kando ya barabara hilo.

Mgomba yenye majani mabichi yanayoning'inia kwa upole. Tunda la ndizi linaloonekana likiwa limeshika vizuri kwenye shina zikiwa bado mbichi na za kijani. Mzizi au kuwa wa ndizi kijani unaning'inia chini ukionyesha kuwa ndizi hizo bado zinaendelea kupevuka.

Container kubwa za chuma zimepangwa kwa mstari katika dala ya kuhifadhia maziwa kila mmoja ikiwa na kifuniko kizito cha chuma kinachozuia maziwa kutoroka. Chuma cha container kinaonekana kungaa chini ya mwanga wa gari.

Mtu ameketi kwenye kigoda kidogo kando ya ngombe. Ameinama kwa makini huku mikono yake ikikama maziwa kwenye chombo cha plastiki chenye rangi nyeupe. Ngombe amesimama kwa utulivu akiwa amefungwa kwa kamba kwa upande mmoja.

Mtu aliyevaa helmet ya usalama amesimama karibu na vifaa vya kukusanyia maziwa akiwa makini kumwaga maziwa meupe ndani ya mitungi mikubwa ya plastiki. Anaonekana kuwa makini kuhakikisha hakuna hata tone moja limemwagika.

Mama amesimama karibu na mgomba mkubwa wa ndizi wenye majani mapana ya kijani kibichi. Mikono yake imeshikilia shina la mgomba kwa uangalifu. Anavaa leso ya rangi ya ngao mandhari ya nyumba ni mashamba na eneo lenye mimea.

Mama anasimama mbele ya mti wa ndizi akiwa ameangalia kwa utulivu, anaonekana kuwa shambani pembeni ya migomba iliyostawi vizuri, miti wa ndizi uliyo mbele yake una majani mapana ya kijani na unaweza kuwa tunda la ndizi.

Sokoni kuna meza kubwa ya mbao iliyojaa ndizi za kijani kibichi ambayo ni mgomba mmoja na mgomba mwingine ambao ni ndizi ya manjano angavu, zenye alama za ukovu. Zimepangwa kwa mafungu makubwa, wauzaji wamesimama pembeni.

Miti ya ndizi imesimama kwa mistari shambani kila mmea ukiwa na majani mapana ya kibichi yamepenuka juu. Baadhi ya migomba ina mashada ya ndazi ambayo yamenza kuiva. Ndizi nyingine zikiwa za kijani na zingine za manjano.

Shamba limejaa migomba ya ndizi iliyokomaa kila mti ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi yanayopenye jua kwa upole migomba imepangwa kwa mistari wa mpangilio mzuri na kati yao kuna udingo mwenye unyevu unaonyeshwa kuwa eneo hili linatunzwa vizuri.

MwNmk5wa duka la maziwa ameinama kwa makini juu ya container kubwa za chuma, akitazama ndani hili kugagua ubora waziwa. Amevaa aproni na blue na kitambaa kichwani cha nyeupe, mwosho wake ukionyesha umakini

Ng'ombe mwenye mwili mkubwa na ngozi yenye rangi ya kahawia amesimama kwa utulivu kwenye eneo la wazi lenye udongo wa mchanganyiko . Pembeni yake mtu ameninama kidogo huku akimwagia maji akihakikisha maji yanatiririka mgongoni.

Ng'ombe kadhaa wamesimama karibu wakila nyasi iliyowekwa ndani la tairi la zamani la lori, tairi hio kubwa imewekwa ardhini na kutumika kama chakula kihifadhi kila ng'ombe anainama akitafuna taratibu.

Amesimama shambani huku mtu mmoja akiwa na pampu ya kunyunyuzia dawa mkononi akunyunyuzia kwenye ngoizi, dawa hiyo inamulika kwenye mgongo wa ng'ombe akitengeneza ukungu mdogo wa dawa hewani.Ng'ombe anaonekana akimtulia akimtazama upande mwingine huku mamyonya yake yakiangaza kungaa kwenye unyevunyevu wa dawa.

Nje ya duka lenye maandishi Destiny Dairies kuna watu kadhaa wamesimama kwa foleni kila moja akiwa na chupa au chombo cha kubebea maziwa. ATM ya maziwa ni mashine ya kisasa, mandhari ya duka ni safi kuna chupa za kubebea maziwa zilizo vilivyo nje vya chuma.

Fungu la ndizi za kijani kibichi linalala juu ya mti mwanga wa jua wa asubuhi au alasiri unaangukia moja kwa moja juu ya ndizi hizo ukizifanya zionekane zenye mwanga wa asili maganda yao yamenyooka na yenye nguvu.

Ndizi moja imechongwa kwa ustadi. Ganda lake limefundiliwa sehemu ya juu na kushikizwa nyuma kama mapambo. Sehemu ya ndani ya ndizi inaonekana safi yenye rangi ya nyeupe. Michoro midogo au mistari imekatwa katwa kwenye ganda kwa ustadi kisanaa.

Vichane vingi vya ndizi za kijani zimepangwa chini kwenye jani kubwa lililotandazwa ardhini. Rangi ya kijani kibichi kinaashiria kuwa hizo bado mbichi, mtu mmoja aliyevaa shati la nyeupe ameinama na kushika kichane kimoja mkononi kana kwamba anakiandaa au kukichunguza.

Mtu anakama ng'ombe kwa kutumia mikono miwili ameketi kwenye kigonda kidogo pembeni ya ng'ombe ambaye amefungwa na ametulia ndani ya zizi safi. Kuna chombo kama ndoo ya chuma ambapo maziwa yadodokea.

Mtu mwenye uso wa furaha anasimama akimwaga maziwa meupe kutoka kwenye container kubwa ya chuma. Mikono yake imeinua chombo hicho kwa uangalifu yakimiminika taratibu ndani ya sufuria iliyo juu ya meza. Sufuria imefunikwa juu na ungo wa plastiki.

Ndizi mbili za rangi ya manjano zinaonekana zikiwa zimeiva vizuri, zimewekwa pamoja juu ya uso wa meza sehemu tambarare, ngozi yake ni laini yenye mwenekano mzuri wa kuivaja bila doa, zina umbo la kawaida la ndizi na zinaonekana tayari kuliwa.

Ako shambani amesimama karibu na migomba ya ndizi. Amevaa mavazi ya kawaida ya shambani; dera au kitenge. Huenda anachunguza kama zimekomaa au ziko katika hali nzuri ya kukuliwa kavukavu.

Ungo wa plastiki wenye matundu madogo madogo, imewekwa juu ya chombo kubwa kilicho jaa maziwa lala, maziwa hayo yanaonekana mazito ikiwa na uso laini unaoelea pole pole kuelekea juu. Kijiko metumika kutayarishia ungo huo.

Migomba mirefu ya ndizi imesimama kwa mstari, kila mmoja ukiwa na majani makubwa ya kijani, yanayoning'inia kwa upande. Matawi yameanguka chini kwa uzito wa majani kwa sababu ya upepo, Baadhi ya migomba tayari ina minyonyo ya ndizi.

Ng'ombe kadhaa wamesimama, wakiwa wamesusia vichwa chini wakila lisho lililotandazwa mbele yao, kwenye zizi au sehemu ya wazi, midomo yao inacheza polepole waktafuna kwa utulivu, huku wengine wakitazama pembeni.

Shamba yamepangwa kwa mistari ya moja kwa moja mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri miongoni mwa mimea hiyo kuna migomba ya ndizi iliyosimama wima majani yake mapana yakipepea taratibu kwa upepo.